Watu wazima wakiwa darasani wakijifunza, wamevaa barakoa kuepusha maambukizi ya njia ya hewa, mazingira ya kujifunza ni rafiki kwa ajili yao. Tanzania kuna taasisi ya elimu ya watu wazima, ambayo hujihusisha zaidi na elimu kwa watu wazima.

Mwalimu wa elimu ya watu wazima akiwa darasani akifundisha wanafunzi pia wapo ambao ni watu wazima wanaonekana kufurahia mafundisho, elimu haina mwisho hata watu wazima waliokosa elimu wanayo nafasi ya kusoma bila kujali umri .

Bembea zilizofungwa eneo lenye shule ya chekechea, kuna viti vyenye rangi ya bluu, kijani hata rangi ya machungwa. Eneo la shule ya watoto wadogo michezo ni suala muhimu pia inashauriwa bembea, ziwekwe kwenye nguzo imara kuashiria usalama wa watoto.

Wanafunzi wa shule ya awali wakiwa kwenye eneo la uwanja wa shule wakicheza michezo mbalimbali. Eneo lina nyasi fupi za kijani, pia michoro iliyopo kwenye kuta za shule inawasaidia katika kujifunza. Michezo yote, walimu inawapasa kuwasimamia ili kuepusha ajali. Kuwa na mazingira bora ya kujisomea ni muhimu hasa kwa watoto wadogo wa shule ya awali.

Eneo la shule ya awali, maarufu kama chekechea. Eneo lina uwanja na vifaa mbalimbali vya kuchezea watoto. Elimu ya shule ya awali inategemea uwepo wa michezo na mazingira mazuri, ili watoto waweze kujifunza vizuri. Uwepo wa miti mirefu unasaidia kuweza kupata hewa safi watoto wawapo shuleni.

Siku za wiki zikiwa zimeandikwa kwenye ubao ili wanafunzi wa elimu ya msingi waweze kujifunza, mpangilio wa siku umepambwa na rangi na picha mbalimbali ili kurahisisha uelewa wa watoto katika kujifunza. Uwepo wa elimu ya msingi ni msingi katika kumuandaa mtoto kwenye safari yake ya elimu.

Kitabu cha elimu ya shule ya msingi. Kitabu kinasisitiza umuhimu wa tabia njema na usafi binafsi kwa watoto, kama vile tabia za mezani na wakati wa kula na usafi wa watoto wadogo vyumbani mwao, hivyo elimu ya shule ya msingi inamuandaa mtoto na tabia njema.

Eneo la shule likiwa na vifaa mbalimbali vya michezo kwa watoto. Kuna bembea za aina tofauti tofauti ambazo watoto hutumia kwa michezo. Uwepo wa vifaa vya michezo na vyumba vya madarasa inaashiria uwepo wa shule ya msingi. Miti mirefu ya kijani husaidia kuwepo kwa hewa safi shuleni. Mazingira bora na uwepo wa uwanja mkubwa na vifaa vya michezo ni ishara kuwa elimu bora ya msingi inapatikana shuleni hapo.

Jengo lenye madarasa ya elimu ya shule ya msingi yanayotumika na wanafunzi, nje ya madarasa kuna michoro yenye maelezo mbalimbali ambayo wanafunzi hutumia kujifunza. Wanafunzi wa elimu ya msingi wanahitaji nyenzo tofauti tofauti ili kujifunza kwa urahisi.

Eneo la shule ya sekondari; eneo limejengwa madarasa ya kutosha kwa wanafunzi. Pia kuna vimbweta ambavyo hutumiwa na wanafunzi ili kujisomea wenyewe binafsi. Miti mirefu pia inasaidia kuweza kusambaza hewa safi shuleni.

Maabara ya kisasa kwa elimu ya sekondari, Maabara ina vifaa bora kwa kujifunzia, Kuna mabomba yanayotoa maji kwa matumizi ya maabara. Viti vilivyopo ni virefu kwani hata meza zilizopo ni ndefu, uwepo wa madirisha makubwa kunasaidia hewa safi na mwanga wa kutosha kuingia.

Mkutubi wa maktaba, akipanga vitabu vya kusoma kwenye rafu, ambavyo ni vya elimu ya sekondari. Uwepo wa maktaba tena yenye vitabu kwenye elimu ya sekondari kumesaidia kurahisisha safari ya kujifunza ya wanafunzi, pia huongeza ufaulu kwa wanafunzi wenye nia ya kujisomea.

Maabara yenye meza bora, mabomba ya maji na viti kwa matumizi ya wanafunzi wa sekondari, wanaosoma masomo ya sayansi. Uwepo wa madirisha makubwa unasaidia hewa safi kuingia na kutoka, na kuwa na mwanga wakutosha. Maabara ni nyenzo muhimu kwa elimu ya sekondari.

Maabara zinazotumika katika elimu ya sekondari kwa masomo ya sayansi, uwepo maabara bora na zenye vifaa vya kutosha kunasaidia katika kupatikana kwa elimu bora kwa wanafunzi wa masomo ya sayansi. Ndani ya maabara kuna mabomba ya maji, meza, pamoja na viti vya kukalia ambavyo ni nyenzo muhimu katika kujifunza.

Maabara kubwa na ya kisasa, uwepo wa samani za kisasa, njia za kupita na madirisha makubwa yanayoweza kupitisha hewa safi inaashiria uwepo wa mazingira bora ya kujifunzia. Elimu ya sekondari inategemea uwepo wa maabara za kutosha katika kuongeza ufaulu wa wanafunzi.

Wanafunzi wa kike wa elimu ya sekondari wakichagua vitabu vilivyopangwa vizuri maktaba, uwepo wa rafu nzuri zilizojaa vitabu, dirisha kubwa linalosaidia kupitisha hewa safi na mwanga wa kutosha, viti na meza kwenye eneo la maktaba inaashiria kwamba elimu ya sekondari imeboreshwa hivyo wanafunzi kuweza kujifunza kwenye mazingira bora.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani, hawana sare maalumu wanapokuwa chuoni. Kila mmoja ana kiti chake kwa ajili ya kukalia. Taa zilizopo zinasaidia kuongeza mwanga darasani. Elimu ya chuo kikuu ni muhimu kwani huwaandaa wanafunzi kwenye taaluma zao.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani, kuna mazingira mazuri kwa kujifunzia. Mhadhiri wa chuo kikuu akiendelea kufundisha mbele ya darasa. Spika iliyopo mbele inasaidia sauti kusikika eneo lote la darasa. Matumizi ya projekta pia yanasaidia wanafunzi kuweza kuona hata kwa walio mbali.

Wahitimu wa chuo kikuu, wakiwa wamevalia majoho, wakishura kofia zao juu, kuashiria kuwa wametunukiwa elimu zao walizosomea. Eneo la chuo kikuu limezungukwa na miti mirefu ya kijani, na nyasi za kijani.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa darasani na wakiwa wamevalia barakoa ili kuepuka magonjwa ya mfumo wa hewa, mazingira ni rafiki kwa wanfunzi kujifunza, wanatumia projekta katika kurahisisha kujifunza kwao na kuwawezesha hasa walioko mbali kuweza kuona.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa kwenye darasa kubwa lililopangiliwa vizuri viti na meza, taa zilizopo kwenye dari na madirisha makubwa yanayowawezesha wanafunzi kupata mwanga wa kutosha pia hewa safi pindi wanapokuwa wakijisomea. Uwepo wa mazingira mazuri ya kujisomea kunasaidia kuongeza ufaulu wa wanafunzi wa chuo kikuu.

Wanafunzi wa kike wa chuo kikuu wakiwa kwenye chumba chao cha kulala kwenye bweni lao, chumba kina vitanda na magodoro yanayoruhusu kulala ntu mmoja kwa kila kitanda, chumba ni nadhifu na kila mmoja anaonekana akiendelea na shughuli zake binafsi. Uwepo wa mabweni kwa watoto wa kike ni muhimu kwa kuhakikisha usalama wao wakiwa shuleni.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wamevalia sare zao za chuoni na wakiendelea na mitihani yao ya ufundi. Aliyevalia koti la kijani ni mkufunzi anayewasimamia darasani hapo wakati mitihani ikiendelea darasani. Darasa linauwepo wa vifaa vya kutosha hivyo kurahisisha kujifunza.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakijifunza utengenezaji na ufundi wa simu za mkononi. Umakini unatakiwa katika ufundi huu. Swala la ajira limekua na changamoto kwenye jamii, hivyo uwepo wa vyuo vya ufundi stadi kutawasaidia wananchi haswa vijana kuweza kujiajiri.